Huku ni shambani ambapo wameweza kupanda miche ya migomba ya ndizi mingi ila hata baadhi yao ambao imezaa mkungu wa ndizi ambao ni mkubwa mno.

Kwenye picha tunaweza kuona kuna mke anayesimama kando yake kuna miche ya migomba ya ndizi. Ni dhahiri kwamba yeye yuko shambani.

Hapa ni shambani kwani tunaweza kuona mimea ya mahindi ambayo yamepandwa, na ni dhahiri kuwa bado haijaanza kuzaa mahindi.

Huku ni shambani kwani wameweza kupanda miche ya mgomba wa ndizi. Tunaweza kuona baadhi ya miche ambayo yameweza kuzaa mkungu wa ndizi kubwa.

Huku ni shambani kwani kuna migomba ya ndizi ambayo imeshaza mkungu wa ndizi. Tunaona kwamba ni mrefu na ndizi hizo hazijanza kukomaa kwa vile bado rangi ni ya kijani kibichi.

Huku ni shambani, kwani tunaweza kuona migomba ya ndizi. Baadhi hayo imeweza ata kuzaa mkungu wa ndizi. Mkulima anaweza kuenda kuuza mkungu wa ndizi.

Huku ni shambani ambapo tunaweza kuona mgomba wa ndizi ambao una mkungu wa ndizi. Ni dhahiri kwamba ndizi hizo hazijaanza kuiva kwani bado ina rangi ya kijani kibichi.

Kwenye picha tunaweza kuona ndizi mbili, ambazo zina rangi ya manjano. Ni dhahiri kwamba ndizi hizi zimesha iva, na mtu anaweza kula kwa wakati wowote.

Huku ni shambani tunaweza kuona migomba ya ndizi na pia kuna mkungu mkubwa wa ndizi, dhahiri kwamba karibu inaanza kukomaa ili ichukuliwe sokoni.

Huku ni sokoni. Tunaweza kuona vitu mbalimbali kama vile lori, kuna watu ambao wanatoa mikungu ya ndizi katika lori hio. Ni dhairi kwamba ndizi hizi zimekuja kuuzwa huku.

Huku tunaweza kuona mkungu wa ndizi kadhaa, ni dhairi kwamba ndizi hizi ni za rangi ya manjano kuonyesha kwamba zimeiva na ni tayari kuchukuliwa pale sokoni.

Huku ni shambani, kwani tunaona mche mingi ya mgomba wa ndizi, ni muhimu sana kupanda miche hii ili uweze kujipatia ndizi kama mkulima, uende sokoni ukauze ndizi hizo upate pesa.

Huku kuna ng'ombe ambaye amefungiwa kwenye mti, ng'ombe huyu anaonekana kuwa ni mgonjwa kwani kuna vitu ambavyo vimefura mwilini mwake, anafaa kutibiwa ili aweze kupona.

Huku huenda ni sokoni, tunaweza mtu ambayo huenda ni muuzaji wa ndizi hizi, ambazo rangi yake ni ya manjano, ni dhahiri kwamba ndizi hizi zimeiva na karibu zinaharibika.

Huku ni sokoni kwani tunaweza kuwaona watu wengi miongoni mwao wakiwa ni wale wanaonekana kwamba ndio wauzaji. Kuna ndizi nyingi ambazo zinaonekana kuwa na rangi ya manjano dhahiri kwamba zilishaiva.

Hapa ni shambani. Kwani tunaweza kuona kwamba mtu huyu amepanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Vile vile kuna mtu ambaye anasimama huku akionekana dhahiri kwamba huenda anafanya utafiti.

Kwenye picha kuna mkono wa mtu ambao umeshika ndizi ambazo inaonekana kwamba bado ni ya kijani kibichi kumaanisha hazijaiva, bali ndizi hizi huweza kupikwa ili ziliwe.

Hapa ni sokoni kwani kuna bidhaa mbali mbali ambzo zinauzwa kama vile ndizi zenye rangi ya kijani kibichi na zile ambazo ni za rangi ya manjano, kuna vitunguu machungwa na vitu mbalimbali.

Huku tunaweza kuona ndizi ambazo ni za kijani kibichi kumaanisha kwamba ni zile zinazopikwa. Mtu huyo anajaribu kutoa ngozi yake ili aweze kupika ndizi hizi.

Huku ni shambani, katika shamba hili wamepanda mche ya migomba ya ndizi, ni dhahiri kwamba mkulima katika sehemu hii ni wa ndizi anayepata riziki yake kutoka uuzaji wa ndizi hizo.

Huku ni shambani, Kuna miche mingi ya migomba ya ndizi ambayo imepandwa, na ni muhimu mno kwani itazaa ndizi na ndizi hizo zitachukuliwa sokoni ili mtu aweze kuuza apate pesa.

Kwenye picha Kuna mkungu wa ndizi. Ni dhairi kwamba ina rangi ya kijani kibichi. Ambapo inaonyesha kwamba hazija anza kukomaa. Zikikomaa, zinakuwa za rangi ya manjano.

Kwenye picha kuna ngombe wawili, ambapo wote wamefungwa miguu ya nyuma, ni dhahiri kwamba ngombe hawa wanakamuliwa na wanatumia mashine ya kukamua maziwa katika kukamua ngombe hawa.

Hapa ni hospitalini, kuna mimea ya aina mbalj mbali kama vile mahindi, mgomba wa ndizi, huyu ni mkulima mabye anaangazia kupanda vitu tofauti tofauti shambani.

Huku tunaweza kuona mkungu wa ndizi, kuna baadhi ya ndizi ambazo zina rangi ya kijani kibichi dhahiri kwamba hazijaanza kuiva. Na kuna zile ambazo zina rangi ya manjano kuonyesha kwamba zimeshaiva.

Hapa ni shambani. Mkulima huyu ameweza kupanda miche ya migomba ya ndizi nyingi .Kuna baadhi ya miche ambayo imeweza kuzaa ndizi na bado hazijaanza kukomaa.

Hapa ni shambani. Mkulima huyu amepanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Miche hiyo huzaa ndizi, kisha zikiiva mkulima anaweza kuchukua sokoni.

Huku tunaweza ona vitu mbalimbali, miongoni mwa vitu hivyo ni pamoja na migomba ya ndizi, vilevile kuna mkungu wa ndizi ambao umeshaakatwa na mwanamke anayeonekana kwamba ndiye muuzaji wa ndizi hizi.

Huku ni shambani. Mkulima huyu ameweza kupanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Kuna bahati ambayo imeshaa zaa mkungu wa ndizi. Ndizi zingine zinaanza kuiva.

Hapa tunaona mwanamke ambaye anatoa maganda ya ndizi ni dhahiri kwamba huyu mtu anataka alafu apike ndizi ijulikanayo katika nchi ya Kenya kama matoke.

Hapa tunaweza kuona mgongo wa ndizi. Ndizi zenyewe ni za rangi ya manjano dhahiri kwamba zimeweza kuiva na mtu anaweza kukula kwa wakati wowote.

Hapa ni sehemu ya kukama ng'ombe. Tunaweza kumwona ng'ombe aliyefungwa miguu yake ya nyuma. Vilevile tunaona kwamba wanamkama kwa kutumia mashini. Ni vizuri kuwa na mashini kama hii ili kuweza kurahisisha kazi hiyo.

Hapa tunaweza kuona vitu mbalimbali, miongoni mwa vitu hivi ni pamoja na watu watatu, na kuna pia mkungu wa ndizi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi ishara kwamba huenda hazijaanza kuiva.

Huku kuna ng'ombe, pamoja na mtu ambaye anamkama ng'ombe huyu, mtu hutu atakapopata maziwa anaweza kutumia kukunywa au kupikia chai, ama ata kuchukua sokoni kwenda kuuza.

Hapa tunaweza kumwona ngombe pamoja na mtu ambaye anakama maziwa, mkulima huyu huenda atachukua maziwa ili aweze kuuza.

Hapa ni shambani .Kwenye shamba wamepanda migomba ya ndizi na tunaona kwamba kuna baadhi ya migomba ya ndizi ambayo imezaa mikungu ya ndizi.

Huku tunaweza kumwona mtu ambaye amesimama. Kando yake kuna mkungu wa ndizi ya kijani kibichi. Ni dhahiri kwamba mkungu huo umeshakatwa kutoka shamba na ni tayari kupelekwa sokoni.

Huku kuna ng'ombe ambaye amefungwa miguu ya nyuma. Vile vile kuna mwanamke ambaye anamkama ngombe huyu, huenda anahitaji maziwa ili aweze kuenda kuyanywa ama hata kupikia chai.

Huku ni uwanjani mkulima huyu amepanda migomba ya ndizi mingi. Kuna mwanamke anayesimama huku ameshika mkungu wa ndizi. Ndizi hizo hazijaanza kuiva kwani bado ina rangi ya kijani kibichi.

Huku kuna mwanamke ambaye amebeba mtungi wa kupiga dawa. Vile vile tunaweza kuwaona ngombe, ni dhahiri kwamba mtu huyu anapiga dawa ngombe hawa, ili waweze kutoliwa na kupe.

Hapa ni sokoni, kuna watu mbalimbali wanaoonekana, vilevile tunaweza kuona mkungu wa ndizi. Watu wengine wamekuja katika sehemu hii ili kununua mkungu wa ndizi.

Hapa ni jalala kwani tunaweza kuona takataka ambazo zimetapakaa, vilevile kuna ng'ombe ambao wanajaribu kitafuta chakula kwenye jalala, si vizuri wanyama hawa kukula katika sehemu kama hizi kwa sababu wanaweza kupata ugonjwa.

Huku ni sokoni na ni sehemu ya kuuza ndizi. Tunaweza kuwaona watu mbali mbali, wengi wao wakiwa ni wauzaji. Mikungu ya ndizi inayoonekana ina ndizi ambazo bado zina rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni sehemu ya kukama ng'ombe. Tunaweza kuwaona ng'ombe mbalimbali wanaokamuliwa kwa kutumia mashine. Chombo hiki ni muhimu sana kwa vile inasaidia katika kurahisisha mambo ya ukamuaji wa ng'ombe.

Hapa tunaweza kuona mkungu wa ndizi. Ndizi hizo bado zina rangi za kijani kibichi kumaanisha hazijaiva na kuna ndizi ambazo ni za rangi ya manjano kuonyesha kwamba zimeiva.

Hapa ni shambani. Kwenye shamba wamepanda miche mingi ya ndizi. Kuna moja ambayo imeshazaa ndizi na ni dhahiri kwamba zimeiva kwani ni za rangi ya manjano. Kuna mtu ambaye amezishika.

Huku ni shambani, tunaweza kuona kwamba mkulima huyu ameweza kupanda migomba mingi ya ndizi, migomba huzaa ndizi ambazo mkukima huweza kwenda kuuza sokoni.

Hapa tunaweza kumuona ng'ombe aliyefungwa miguu ya nyuma. Vile vile yeye anakula ni dhahiri kwamba ng'ombe huyu anakamuliwa kwa kutumia mashine.

Hapa tunawaza kumuona ng'ombe aliyefungwa miguu wa nyuma na mwanamke ambaye anamkama ng'ombe huyo. Huenda anahitaji maziwa ya kukunywa ama kupika chai au hata kuchukua sokoni kuuza.

Huku ni shambani, tuweza kuona mgomba wa ndizi ambao umezaa mkungu mrefu sana. Ndizi hizo zinaonekana kwamba karibu zianze kukomaa ili ziweze kuchukuliwa sokoni.